Picha hii inaonyesha bustani lililo na aina tofauti tofauti ya dawa ya miti shamba na chupa ile ni uonyesho dhahiri wa mojawapo ya miti shamba inayopatikana kwenye bustani ile.

Picha inaonyesha skrini ya kompyuta inayotoa maelezo kuhusu chanjo ya measles, mumps na rubella . Kwenye skrini kuna picha ya chupa ya dawa iliyoandikwa milimita ishirini pamoja na sindano, ikionyesha kuwa huenda Kuna maelezo au tahadhari zinazotolewa kuhusu matumizi ya chanjo hiyo.

Picha linaonyesha jengo liloanguka uku watu wengi wakiwa juu ya kifusi na wengine chini. Baadhi wakiwa ni waokoaji waliyovaa sare za zima moto. Wanaonekana wakijitahidi kuokoa manusura au miili kutoka kwenye mabaki ya jengo hilo. Tukio hili linaonyesha hali ya dharura na mshtuko mkubwa katika eneo hilo.

Picha hii inaonyesha mafuriko. Mafuriko hayo yamesababisha usafiri kuwa changamoto. Watu wanasafiri kupitia baiskeli, wengine kupitia gari.

Picha inaonyesha mtoto akiwa kwenye chumba cha hospitali au zahanati na mtoto anaonekana akiwa amevaa fulana ya pinki. Anamtazama muguzi au daktari. Manthari inaonyesha mazingira ya huduma ya afya msingi, yenye vitanda , vifaa vya matibabu, na inaweza kuwakilisha hali ya huduma kwa watoto au mchakato au kutafuta matibabu.